Jaji mkuu na gavana wa jiji la Nairobi wanakaribiana, wako katika sherehe ya kuidhinisha utendakazi wa mahakama ili wananchi waweze kufahamu umuhimu wa kutii sheria.

Kuna stakabadhi za wakenya ambazo wanaweza kuzitumia wanapohitaji huduma ya serikali na kuweza kuendeleza gange gange zao za kila siku.

Kuna rais wa taifa la kenya jaji mkuu na spika wa bunge la taifa wakizungumzia jinsi ya kuepusha taifa linasonga mbele bila ya kuwa na migorogoro ya kila mara katika ulingo wa kisheria.

Wanachama wa ODM wakielekezana, na kupeana, maamuzi ya siasa kuhusu chama chao, wananchi wakapate kua na fahamu jinsi ya mambo yanayoendelea katika nchi yetu.

Kuna watu wamefurika katika eneo la Huduma Kenya, wamekuja kusaidiwa kwa matatizo mbalimbali, kuna tarakilishi, wengine...

Katika ofisi ya serikali ambapo wahudumu wanaangalia rekodi zilizo hifadhiwa katika tarakilishi, ili waweze kutoa chapa na kusambaza zaidi kwa wananchi wakuwe na elimu bora.

watu kwenye benki wamekuja kutafuta usaidizi mbalimbali, wa kuweka pesa na kutoa pesa, ili waeze kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Uwanja ambamo kuna wachezaji wanashiriki mchezo ili kuweza kujua nani atakaye tua ubingwa na kuwakilisha nchi katika mashindano ya Olimpiki inayotarajiwa mwakani.

Kwa jumba la huduma kenya watu wamekuja hapo kupata usaidizi wa maswala yanayowahusu na kupata mwelekeo dhabiti ili wasikose mambo muhimu.

Jaji mkuu na jaji wenzako wake kando yake wakitoa uamuzi wa kura iliyopita ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili.

Wakili wawili wamevaa sare rasmi katika jumba wamebeba bibilia na wengine wako chini wamesimama na wamevaa pia kisheria.

Kuna mashabiki ambao wamefurika uwanjani kushabikia timu zao zinapochuana katika uwanja wa taifa siku rais wa taifa anatarajia kuwa miongoni mwao.

Watu wako katika kituo Cha huduma Kenya ambapo wananchi wanaeza kutembelea mahali hapa na kupata msahada wa mambo tofauti inayohusu serikali Yao na kuweza kujiendeleza kimaisha

Cha wanasheria ambacho kinashughulikia utendakazi wa wanasheria na kuwaelimisha zaidi jinsi ya kuzingatia maswala ya kisheria na kuboresha amani.

WaKili wamejumuika katika koti tayari kutetea mswada unaopinga marekibisho katika katiba ambayo ni msingi kwa wanainchi wakawida kuweza kupata nafasi yake katika jami.

Kuna wachezaji ambao wanafanya mazoezi uwanjani wakijitayarisha katika kipute cha fainali baina ya timu za ligi ili wakaeze kupata ushindi na kuwa fadi taji lao.

Wachezaji wameshika kikombe wanasherehekea ushindi wao, katika mashindano ya kitaifa, katika uwanja wa Kasarani, ijumaa, wamekumbatiwa na mashabiki na wake wao.

Passpoti mbili ziko mezani za taifa la Kenya ambalo wananchi wanaeweza tumia wakati ambapo wanahitaji kusafiri na kuenda nchi za ng'ambo ili waweze kujiendeleza kimaisha na kusonga mbele.

Wananchi ambao wamekuja katika kituo cha huduma kenya kuja kusaidiwa kwa maswala tofauti na wanahudumiwa na wakilishi wa kituo hicho kuhakikisha maswala yao hayabaki nyuma wanasonga mbele kimaisha.

Aliyekuwa waziri mkuu wa awali, bwana Raila Amolo Odinga, akikagua mitambo kuona wananchi hawana shida na maswala ya mitambo, wanapata ujumbe kwa wakati unaofaa.

Wahudumu katika Huduma Kenya wakieza kusaidia wananchi ambao wamekuja kutafuta masuluhisho kwa matatizo wanayoyakumbwa na ili wapate kujua ukweli wa mambo.

Jaji wa gari ameshika kibali cha uendeshaji wake ili akiwa barabarani, maafisa wa polisi wasikuwe kizingiti kwa safari yake.

Watumwa wawili katika kituo cha huduma ambapo wako wameshika tarakilishi ,a mbaazo wanayo angalia rakodi na kuweza kuandikisha watu kinavyo stahili.

Kuna mashabiki ambao wamefurika uwanjani wakiona mechi kati ya timu ya Gormahia na Fc wakati wa finali za kuidhinisha sikukuu ya taifa ambapo raisi alihudhuria na kuwatukuza.

Angalia Martha Kome akitoa huduma katika siku ya Jamhuri na kueleza wananchi umuhimu wakuzingatia sheria za nchi.

Katika kituo cha Huduma Kenya ambao wanarekodi data katika tarakilishi ili waeze kuwa na chapa kamili wananchi wanapokuja kuwatembelea wapate usaidizi kwa haraka.

Kuna watu wamefurika katika uwanja wa michezo tayari kushabikia timu yao ambayo inajiandaa kucheza kipute cha fainali kitakacholeta bingwa ambaye atawakilisha taifa katika mechi zijazo.

Watu wamefurika katika kituo cha Huduma, wamepanga foleni ili kuweza kupata usaidizi wa kimsingi utakao wasaidia kuendeleza maisha yao bila wasiwasi wowote.

Jaji mkuu wa kati ambao alikuwa anakula kiapo, tayari kuweza kuanza kazi yake rasmi na kusimamia mahakama, ili waweze kufuata sheria kikamilifu na kusonga mbele.

Kuna wanadada wawili uwanjani na mashibiki wamekaa katika viti kwa uwanja wa michezo. Wenyewe wamevaa barakoa. Viti kuna nyekundu na viti samawati.

Duka ambalo linasaidia wananchi kuweza kupata msaada wa dharura wanapotaka wanapotaka kujua maswala ambayo yanahusu taifa waweze kusaidika bila ya kupoteza wakati.

Kuna wachezaji wanachuana uwanjani na kando mashabaki wanaangalia jinsi wanavyochuana wakitafuta mshindi atakaye akilisha taifa katika mechi zijazo za olimpiki.

Kuna mashabiki wa timu ya Kenya wameshika bendera wanashabikia timu hio wakati ikicheuwana na timu ya Zimbabwe katika michuano ya Chani.

Mashambiki wa timu ya Gor Mahia wakona furaha tele wanasherekea ushindi wa timu hiyo uwanjani Nyayo. Wana furaha tele, sufusufu kwa maana timu yao imetiga goli.

Mhudumu katika kituo cha Huduma Kenya akishughulikia mteja ambaye amekuja kutafuta kitambulisho kitakacho mwezesha kufanya shughli zake bila wasiwasi.

Kuna wanamichezo wa timu ya taifa ya raga ambao wanasherehekea ushindi wao waliopata wakimenyana na timu ya Uswizi wakati wa fainali ya Olimpiki.

Rais wa taifa la kenya akiwa amesimama na amejumuika na wanaanchi katika uwanja wa michezo wakati timu ya taifa ya soka ya vijana ilikuwa inamenyana na wapinzani kutoka DRC.

Aliyekuwa mtukufu rais wa Kenya akiwa na baraza lake la mawaziri nje ya ikulu wakati wanatarajia wageni kutoka nchini za ulaya ili kuendeleza maswala ya kidiplomasia .

Kuna mteja ametembelea kituo cha huduma Kenya na anasaidiwa na mmama ambaye amekaa na angalia rekodi zake kwenye talakilishi hili aweze kuwa na data kamili.

Kuna magorofa na kando kuna tingatinga ambayo inatumika kwa ujenzi ili kuhakikisha shughuli hiyo inakuwa nyepesi na naye anayefanya biashara akuwe na nafasi nzuri ya kuendeleza gange zake.

Mashabiki wa raga ya timu ya taifa ya Kenya wakiwa katika uwanja wakishabikia timu hiyo wakati ilikuwa inacheza mechi ya finali itakayo waezesha kufuzu katika viwango vya olimpiki.

Aliyekuwa gavana wa jiji la Nairobi akila kiapo na kukubali wito wake na kutumikia wananchi katika nafasi hiyo ya ugavana. Na kujitolea kimasomaso kuendeleza uchumi wa jiji hilo.

Wananchi wakiwa katika kituo cha Huduma Kenya wamekuja kujishughulikia kwa masuala mbalimbali kama kupata vipande na wengine kutafuta kazi.

Raisi mtukufu wa taifa la Kenya akiwa na bibi yake wakati ambapo alikuwa anakula kiapo akiidinishwa kama raisi wa taifa na kuweza kuchukua hatamu za uongozi.

Kuna watu katika kituo cha huduma kenya ambapo wamekuja kuendeleza shughuli zao na wengine wamekuja kupata usaidizi wa dharura.

Shabiki wa timu ya Gor Mahia wakijitayarisha kwenda uwanjani kuweza kushabikia timu yao wakati ilikuwa inachuana mechi ya fainali na wapinzani wao wa karibu kule uwanja wa Nyayo.

Mhudumu katika huduma za kitaifa akishughulikia wateja waliomtembelea ili kuwaelekeza zaidi wapate kuridhika na walichokuwa wakitafuta.

Watu wamefurika katika kituo cha huduma. Kuna tarakilishi kwa meza na televisheni kwa ukuta ikionyesha nambari ya simu.

Wakiwa wamefurika katika uwanja wa michezo. Wanashabikia timu yao ya mpira ambapo inachuana na maasidi wao wa kutoka kitambo wakitafuta bingwa atakaye wakilisha bara la Afrika.

Mashabiki wamefurika uwanjani wa mchezo wa raga wanajitumbukiza wakiangali mechi ikiendelea katika uwanja wa Impala.

Shabiki na wachezaji ambao wako uwanjani wanaeza kutia motisha wenzao wakapate ushindi na kwenda kuwakilisha taifa katika michezo ambayo inatarajiwa mwishoni mwa mwaka.

Mchezaji mgeni ambayo anajumuishwa katika timu ya ulinzi na mkuu wa timu hiyo ili timu hiyo izidi kuwa na upinzani na matokeo mema.

Watu wametembelea kituo cha afya kupewa chanjo ya virudi vya Corona ambayo imahadhiri nchi kwa ukubwa. Serikali inajaribu iwezavyo jinsi ya kuzuia.

Nahodha wa timu ya taifa ya Kenya Michael Olunga amezingirwa na madifenda wa nchi wa timu pinzani akijaribu kulitinga goli.

Timu ya soka ya Tusker wakiwa uwanjani nyayo, wakijitayarisha katika pambano ya sekafa, na timu ya Yanga ambayo imetoka Tanzania.

Watu ambao wamefurika katika uwanja wamepanga foleni mbele kuna hema iliyo na maafisa wa kiserikali ambao wamekuja kutoa msaada wa dharura kwa wananchi wasonge mbele pamoja.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wakifurahia ushindi ambao walipata wakicheza na timu ya FC Leopard katika uwanja wa City Stadium siku ya Ijumaa.

Wachezaji uwanjani wa hand ball mashabiki wako kando wanawashabikia, wa kutia motisha, ili wapate ushindi na kufurahia.

Kuna wanariadha watatu wa Kenya wamepata ushindi katika mashindano ya olimpiki ya Japan Tokyo. Mashabiki wamefurika kwa shangwe na vigelegele.

Watu wamefurika katika kituo cha Huduma Kenya. Wamekuja kupata usaidizi wa aina mbalimbali. Si wa kukata vipande, si wa kutafuta laisensi ya kuendesha gari.

Wahudumu wambao wamekaa katika hema na wanaeza kushughulikia wananchi ambao wamekuja kutafuta stakabadhi ambazo zitaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kimsingi wanapotaka usaidizi wa serikali.

Tarakilishi za kuweza kunakili rekodi katika meza ambazo zinatumiwa na wahudumu wa huduma Kenya ambao wanashughulikia wananchi wanapowatembelea na kuweza kuwa na data kamili.

Kuna watu miongoni mwao ni jaji mkuu wa taifa la Kenya ameshika stakabadhi mkononi kuna tai kuna miwani.

Jaji amesimama mbele ya jumba la mahakama, akielezea walio wananchi ambao wamejumuika kuhusu maswala ya sheria.

Kuna watu wawili wakiwa katika afisi ya serikali wakiendeleza gange gange zao na kunakili maswala inayokumba taifa letu.

Ambao wamefika katika kituo cha Huduma Kenya wanaweza kushughulikiwa mara moja kati ya maafisa wa kituo hicho ilikuweza kupata muelekeo dhabiti na kuendeleza maisha yao kwa wepepsi.

Wahudumu wa huduma center wakihakikisha wananchi wanapotokea kutafuta huduma ya kila uchao hawakosi kuhudumiwa wakati unaofaa ili nchi ikasonge mbele na mambo ikuwe rahisi kwa kila mwananchi.

Shabiki wa timu ya Bandari ambao wamefurika uwanjani kuweza kuona mechi yao dhidi ya mahasidi wao wa karibu Shabana katika uwanja wa taifa wa Nyayo ambapo rais anatarajia kuhudhuria.

Rais ameeza kutembelea kituo cha mahakama akizungumza na jaji mkuu jinsi wanakavyoendeleza masuala ya sheria na kuweza kuimbuka migorogoro ya kila siku.

Kuna wahudumu wa kiserikali ambao wako ndani ya hema, wanaeza kuhudumia wananchi ambao wamewatembelea wapate usaidizi na kuendelea na maisha yao.

Juna vipande vya watu ambavyo vimetolewa stakabadhi za kuwasaidia wanapotafuta shughuli za kazi ama wengine wanapotaka kusafiri kuenda ughaibuni.

Kuna paspoti mezani ambayo wakenya wanaweza kutumia kusafiri ughaibuni kwenda kujitafutia mapato huko na matibabu wanapohitaji.

Waziri wa maswala ya ndani ambaye ni makamu wa raisi wa sasa Profesa Kithure Kindiki, akiwa katika ofisi ya uchunguzi.

Mpigaji wa kura eneo la jiji la Nairobi akieza kuwashawishi wananchi waweze kumchagua awe kiongozi wao ili wapate kuwa na amani ya kudumu na maisha bora .

Mkutufu rais wa taifa la Kenya akisalimia majaji wakati alikuwa amewatembelea mhakamani wakielezana kuhusu watu watakavyo tii sheria na amri za taifa kusikuwe na migogoro.

Kuna wakilishi wa serikali ambao wametumwa katika kijiji kuweza kuandikisha watu wawe wapiga kura na waweze kuwa na msimamo thabiti.

Dumu katika kituo cha Huduma Kenya ambao wanasaidia wananchi wanapowatembelea na kuweza kuwapatia rekodi na kuweza kuendelea na shughuli zao za kimsingi inavyohitajika.

Katika kituo cha huduma Kenya ambapo kuna wahudumu wanaowashughulikia wananchi wanapo fika mahala hapa wakitafuta usaidizi mbalimbali ili waeze kuwa na maisha mazuri uri ya baadaye .

Mwananchi amekaa kwa kiti. Anahudumiwa katika kituo cha huduma center na kunatalakilishi. Anaeza kujieleza na rekodi yake ikichukuliwa.

Rais mtukufu wa taifa la Kenya amevaa suti na mwanamke jaji mkuu Martha Koome yupo wanazungumza jinsi ya kutatua maswala ya kisheria.

Wanakandanda wanamenyana uwanjani ili kuhakikisha wanapata ushindi katika uga wa afisa wa mapolisi. Ushindi kwa timu wakitarajia ubingwa.

Wamama wawili wamekaa katika kiti na mezani Kuna makaratasi ambayo wanaandikisha wananchi ambao wamekuja kujiandikisha katika sekta ya serikali

Kuna mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wamefurika uwanjani kuweza kushabikia timu yao ipate ushindi inapochuana na wapinzani.

Afisa wa polisi ambaye ametembelea kituo cha Huduma Kenya anaeza ulizwa maswali na mmoja kati ya wahudumu katika eneo hilo na akiandikisha data yake kamili.

Katika uwanja wa taifa wa michezo ambapo mashabiki wamefurika na wachezaji wanasherehekea bao walilofunga wapinzani wao wakiwa na imani ya kutua ubingwa wa ligi ya taifa.

Mashabiki wamefurika uwanjani wanashabikia timu yao ili iweze kupata ushindi na kuweza kuchukua ubingwa waligi ya taifa la Kenya na kuwa timu bora sana.

Mashabiki wamefurika kwa wingi wakisherekea ushindi wa wanaraga wa timu ya Kenya ambao wanawakilisha timu kwa msururu wa michezo ya London.

Wanamrengo wa siasa wamebeba mabango ya chama yao tayari kujipigia debe wakijitayarisha katika kura inayotarajiwa kufanyika.

Wananchi wakiwa katika kituo cha serikali wakiwa wamekuja kutafuta usaidizi wa kuchelewa kwa malipo ya wazee na wasio jiweza na mayatima.

Kuna wachezaji wanang'ang'ania mpira katika mechi ya timu ya fc wakicheza na wenzao wa tusker katika fainali ya kuitinisha ubingwa.

Wananchi ambao wamekaa kwa viti. Wamekuja kutafuta usaidizi katika Huduma Centre. Wengine wamekuja kutafuta stakabadi zao, vitambulisho ili waweze kujiendeleza.

Wachezaji wa volley wa timu ya taifa ya Kenya wakichuana na wenzao kutoka nchi ya Malawi katika michezo ya Olimpiki huko Ujerumani.

Stakabadhi mbili ziko mezani, stakabadhi ambazo zinatumiwa na wananchi wa Kenya wanapotaka kusafiri nje ya nchi na kuenda kutafuta kazi.

Shabiki wamefurika uwanjani na wamebeba bendera ya Kenya wakati walikuwa wanachuana katika mechi za olimpiki huko ugaibu.

Kuna muhudumu katika ofisi ya serikali, ako na tarakilishi anaweza kusaidia watu ambao wamemtembelea ofisini kupata msaada na kuendelea na maisha.

Tarakilishi mezani na watu watatu, wawili wamekaa, mmoja amesimama wananakili nakala ili waweze kukuwa na data ya kusaidia waendeleze kazi vizuri.

Kuna mtukufu rais wa taifa la Kenya bwana William Ruto ameshika Bibilia wakati wa kukula kiapo kando yake ni bibiye Racheal Ruto.

watu wamefurika katika mahema wamekuja kupata msaada ili waeze kuhalalishwa wapate kukua wapigaji kura na kufanya uwamuzi wao wenyewe.

Mashabiki ambao wanashabikia timu yao katika uwanja ya mpira ambayo ilikuwa mechi tamu sana wakitafuta bingwa atakaye wakilisha Afrika katika michezo ya ulimwengu kule Urusi.

Kuna jaji mkuu wa taifa la Kenya kando yake majaji wengine ambao wanaskiza anapotoa hotuba kuhusu utendakazi wa mahakama

Wanachama wa siasa wamefurika na wameweza kutoa hotuba kwa wananchi wakiwashawishi waweze kuwapigia kura ili walete marekebiko katika serikali.

Hawa watu wamefurika katika benki na wanahudumiwa na wahudumu hapo ili waweze kunufaika na waendelee na shughuli zao za kimsingi na wandelee kusonga kimaisha.

Wahuduma katika huduma Kenya wako wanashugulikia wanainchi wanaowatembelea wakitafuta huduma mbalimbali ambazo zitakaweza wanufaa na kuweza kusonga mbele kimaisha na kijamii.

Kuna aliyekuwa rais mtukufu wa taifa la Kenya katika kampeni za kisiasa za mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu akiwa amezungukwa na mashabiki wengi.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor mahia inayoshiriki ligi ya taifa la kenya wako uwanjani kuweza kuishabikia timu yao .

Kuna mashabiki wamefurika uwanjani na wachezaji wako uwanjani tayari kuanza mechi wakitafuta bingwa katika fainali atakaye akilisha nchi katika michuano ya olympiki ya siku zijazo.

Katika kituo cha huduma Kenya ambapo wananchi wanaweza kutembelea mahali hapa na kupata usaidizi wa aina tofauti tofauti na kuweza kujua mstakabali wa serikali na kuwa na maisha wepesi.